Hapa kuna kitabu ambacho kimechorwa michoro mitatu. Mchoro wa kwanza imeandikwa gari linaloitwa lori. Mchoro wa pili unaonekana umeandikwa, hii ni gari moshi na mchoro wa tatu naona imeandikwa, baiskeli imebeba mzinga.

Hapa panaonyesha vifaa vya kompyuta, ambapo kuna skrini inaonekana yenye rangi nyeusi. Pia kuna kibodi yenye rangi nyeusi. Vyote vinaonekana vikiwa vimeekelewa juu ya meza ya mbao, ambapo juu ya meza hiyo imepakwa rangi nyeupe.

Mandhari ya hapa inaonekana kuwa ni ya eneo ya nje au wazi. Kuna watu wawili wanaonekana wakiwa katika mbio. Mmoja amevalia nguo ya samawati, mwingine ya buluu. Kuna watu ambao wanaonekana wakiwa wameketi pia kando wakiangalia mchezo huo unaoendelea.

Hapa panaonyesha eneo nje la shule ambapo kuna mahali pa kuchezea pa watoto kama vile swinging . Pia kunaonekana miti ambayo matawi yake ni ya rangi ya kijani, hali ya anga pia inaonekana ikiwa sawa.

Hapa panaonyesha watu ambao wamevalia nguo nyekundu za kitamaduni. Baadhi ya watu hawa wanaonekana wakiwa ni walemavu na wanasukumwa na wenzao. Wanaonekana pia wamevalia nguo nyeusi na wanaonekana wakiwa wameshikilia flagi ya Kenya.

Tunaona mtu ambaye amekalia kiti cha magurundumu cha rangi ya nyeusi amevalia suruali ya blue na shati la kijivu. Pajani mwake mna vitabu na amevalia saa.

Tunaona nyumba iliyo na mlango wa rangi nyekundu. Nyuma yake tunaona mti mkubwa ulio na maua ya manjano. Mbele yake tunaona ua ambalo limepandwa la rangi ya majani na nyasi.

Kuna bango lililoandikwa Katika shule hii, tunatii kanuni, tunafanya kazi kama kundi moja, tunaheshimiana, tunakimbiza ndoto zetu, tunafanya mashindano ambayo yanafaa, tunafuata maagizo, tunatii walimu, tunadumisha muda, sisi sote ni familia. Zote zimeandikwa katika rangi tofauti tofauti.